Mwanariadha huyu ambaye anaitwa Wesley Kimeli Sang na anatoka nchini Kenya. Alizaliwa mwaka wa Elfu moja, mia tisa na tisini na nne, mwezi wa tatu, tarehe moja na yeye ni mlemavu ambaye hukimbia katika masafara marefu.

Vijisanduku hivi vinapatikana sana sana kwenye shule za msingi, sekondari au vyuo vikuu na vinatumika kuhifadhi vitabu. Vinakuwanga vimetengenezwa kwa mbao ambayo hudumu na hili limepakwa rangi ya nyeupe.

Hivi viti hutumika sana sana kwenye mashule au kwenye vyuo vikuu na vimetengenezwa kwa mbao ambayo ni za kudumu. Hapo chini pia, kuna kikapu ambayo mwanafunzi anaweza wekelea vitu zake kama vitabu au hata kitu ya kukula.

Jumba hili limetengenezwa kwa kutumia mawe. Ina mlango moja ambayo imetengenezwa kwa vyuma na imepakwa rangi ya kijani kibichi. Ina milango miwili ambayo imetengenezwa kwa kutumia mbao.

Hapa ni mahali watu huenda kufanya mazoezi na mama huyu anaonekana kufanya mazoezi yake. Amevalia shati la rangi nyekundu na viatu nyekundu pia na long'i yake ni nyeusi.

Nyumba hii imejengwa kwa kutumia mawe na pia imewekwa mabati ya rangi nyekundu na hapo nje kuna nyasi ya aina ya kijani kibichi na kuna miti ambayo yamesimama nyuma yake, kuta zake zimetengenezwa pia kwa kutumia mawe.